Watu wawili wakiwa wamevalia nguo za kazini au hospitali, mmoja akiandika kwenye karatasi na mwingine akiwa anatumia kompyuta kufanya kazi.